Hili ni kituo cha umeme, watu watatu wamo katika kituo hiki, mmoja anapiga simu na yuko nyuma, wamevalia kiikisi cha rangi ya kijani na rangi ya kijivu, kituo hiki kina barabara lenye alama mieupe, na alama ya rangi ya manjano.

Vifaa vya usambazaji wa umeme umepangwa kwa mstari ulionyooka na vina rangi ya kijivu miti mingi ya kijani imo karibu na vifaa hivi vya umeme. Mawingu ya rangi ya samawati, nyeupe na manjano yanaonekana kuwa ukaribu.

Utumiaji mbaya wa mazingira yetu inaleta madhara mabaya kwa hali zetu kwa kuwa yanaleta magonjwa tofauti. Mazingira safi hupunguza uwezekano wa bakteria kusambaa, usafi unaboresha hali ya kimwili na kiakili.

Mazingira haya ni ya nyumba zilizojengwa kwa matope na zina mabati yaliyokaa. Kuna uchafu katikati mwa nyumba hizi. Nyumba zingine zimejengwa kwa kutumia mbao. Nyumba hizi zimebomoka zote.

Mazingira haya ni upandaji wa miti. Mwanamke ameinama akipalilia mti alioupanda na amevalia vazi leupe.. Wanafunzi wawili wamesimama wakimwangalia. Wanafunzi hao wamevalia sare ya shule na viatu vyeusi. Nyuma yao kuna miti mirefu.

Kijana ameketi chini, amevaa shati nyeusi, amekalia meza ya kahawia. Mto mkubwa una maji chafu. Majengo ya mabati na mawe yamejengwa katikati ya mto.

Mwanamke amevaa nguo nyeusi ameinama akiweka uchafu kwenye kikokotoo. Uchafu hii ni ya rangi nyeupe. Kuna mkebe wa rangi ya njano, nyasi ya kijani iko karibu na taka. Taka liko kwenye njia ya wapitanjia.

Twiga ametoa ulimi nje na mwingine yuko nyuma. Wana madoadoa ya rangi ya kahawia na nyeupe. Macho yake ni ya rangi nyeusi. Nyuma ya twiga mmoja kuna miti mirefu na nyasi ya rangi ya kijani.

Uhifadhi mbaya wa mazingira unalete uchafu kama hii. Takataka imo juu ya mkokoteni. Mbele ya uchafu, kuna watu wawili. Mmoja wao akiwa mwanaume. Mwanaume huyu amevalia mavazi ya kazi, na mkononi amevalia kinga nyekundu, na vifaa vya miguu vya rangi ya kijani. Mwanamke amejifunga kitambaa cha rangi nyeupe kwenye kichwa chake.

Mazingira haya yana twiga tatu ndefu, yenye macho meusi, na mwili wao una madoadoa nyeupe na ya rangi ya kahawia. Wanyama hawa wamo katikati ya miti yenye miba. Kuna mawingu ya rangi nyeupe na ya rangi ya samawati.

Gari leupe lina na watu wawili. Wanyama wawili wamesimama na wana pembe nyeusi. Mnyama mmoja amesimama karibu na mti wa rangi ya kijani. Nyasi lina rangi ya kijani.

Mazoezi ni shughuli ya kimwili inayoleta watu kwa pamoja. Huimarisha mfumo wa moyo wa usukumaji wa damu. Hujumuisha mfululizo wa harakati za mwili. Huboresha afya na kupunguza hatari ya kupata magonjwa kama vile kisukari.

Umati wa watu umesimama ukishangilia. Watu hao wamevaa vifagio vya mipira ya kijani. Wamevaa suruali la rangi ya kahawia. Wamevaa kinga nyekundu kwenye mikono yao. Mtu mmoja amevaa shati la samwati. Wamesimama mbele ya nyumba za mabati.

Watoto wawili wamevalia sare ya rangi ya kahawia, wamebeba mikoba yao ya rangi nyeusi. Msichana mmoja amevalia shati la rangi ya njano. Mwanaume mmoja amevaa shati nyeupe. Taka zinachomeka za rangi nyeupe na rangi ya kahawia.

Mazingira haya, yana kibanda kilichotengenezwa kwa matope, nyuma kidogo kuna miti mirefu, mwanaume mmoja amesimama mbele ya kibanda na amevalia suruali nyeupe, na shati la rangi ya kahawia.

Misitu yetu, mwitu , bahari hutupatia chakula tunachokula. Hewa tunayovuta , maji na tunamwagilia mazao yetu. Wanyama pori hutusaidia kwa uburudani wakati tunapata wageni kutoka nchi za nje, wanapokuja na kulipia kuona wanyama , tunasaidika kwa kukuza jamii zetu.

Utunzaji mwema wa ndege hawa wa anga una umuhimu kwa kula mizoga na hivyo husaidia kudhibiti magonjwa. Pia husaidia kwa kutoa taarifa za mapema juu ya hali ya hewa. Mazingira husaidia wanyama kwa kuyafanya vikao vyao vya kuishi.

Umati wa watu umekusanyika katika kituo cha kuabiri gari. Watu wengine wanaingia ndani ya gari ilhali wengine wanashuka. Wanabiashara waonekana wakiuza vitu vyao.

Usafiri wa umma kutoka eneo moja hadi lingine. Mabasi matatu yamesimama yenye rangi nyekundu, nyeupe na rangi ya samawati. Watu wawili wamesimama katikati ya mabasi haya. Kuna miti mirefu ya rangi ya kijani na gorofa kadhaa.

Usafirishaji wa watu kupitia gari za umma kutoka eneo moja hadi lingine. Tangazo ni njia la kufanya abiria kujua bei ya gari na kuwafanya wasikue na tatanishi wanapokwenda .

Magari manne yenye rangi tofauti. Magari haya ni mabasi mawili na magari madogo mawili yenye rangi nyeupe na nyeusi, yanatumika katika usafiri wa umma. Askari mmoja anaonekana amesimama mbele ya mabasi na amevalia sare za kazi.

Mandhari ni ya barabara yenye pande mbili. Wanaume wawili wamesimama kando la barabara, mmoja akiwa amevalia fulana la rangi ya manjano. Kwenye upande mwingine wa barabara, kuna miti mirefu na mataa kadhaa ya barabarani. Lori nyeupe linaonekana likielekea pande la kushoto.

Usafirishaji wa watu kupitia gari za umma kutoka eneo moja hadi lingine. Tangazo ni njia la kufanya abiria kujua bei la gari na kuwafanya wajue wanapokwenda bila tatanishi wanapokwenda.

Usafiri wa umma unamwezesha abiria kutoka sehemu moja hadi lingine. Basi la rangi ya manjano limesimama na lina abiria ndani. Abiria mmoja ameketi karibu na dereva na amevalia fulana nyekundu. Makanga wa gari hili amevalia vazi nyeupe na kofia nyeusi.

Usafirishaji wa watu kupitia gari za umma kutoka eneo moja hadi lingine bila tatanishi lolote, ni njia la kuleta watu kwa pamoja. Tangazo la sola ni njia la kufanya wanunuzi kununua na bado ni njia la kufanya wanaotangaza kupata mapato yao ya kila siku.

Watu wengi wanaonekana, kila mtu akienda njia yake. Matatu zimesimama zikingoja abiria. Mwanaume mmoja anapiga simu, wanaume wawili wamevaa kofia. Abiria wanaonekana ndani ya matatu, vyumba virefu vya rangi nyeupe na rangi ya kahawia vinaonekana kwa ukaribu.